Matunda ya aina tofauti yamepangwa kwa rangi na uzuri kwenye kibanda cha soko. Kuna machungwa, maembe, mapera, nanasi, ndizi na matikitiki. Muuza matunda anaonekana akijiandaa kuwahudumia wateja kwa bidii na tabasamu, huku mazingira yakiwa safi na yenye kuvutia.

Mkono wa mtu ju ya noti na sarafu za pesa ,inaonekana mtu huyu anahesabu au kupanga fedha mezani . Huenda ni katika mazingira ya biashara au shughuli za kifedha ya kila siku.

Wamiliki wa bodboda na pikipiki binasfi wanaweza kupata bima ya kuwalinda dhidi ya ajali na hasara. Kuna uchanguzi tofauti za miezi mmoja hadi mwaka mmoja zenye gharama nafuu na huduma bora .Usalama wako unaanza na bima sahihi.

Hizi ni magari ambapo zinasafirishwa ili zipelekwe mahali zingine ama Kuna mtu ambapo huwa amenunua hizi magari na amesema mnipeleke mali yangu ama nchi nyingine ambapo watu wanataka kuuza hizo magari.

Duka ya kuuza samaki ule ukawaoshwa au kukangwa. Samaki wamepangwa juu ya karatasi ya brown . Na kuna aina tofauti za samaki. Ni eneo la soko ambapo watu huja kununua vyakula au vya baharini au mazao ya mtoni kwa matumizi ya nyumbani.

Kibanda cha soko kinachoiza mapambo ya mikono shingoni na pete, vitu vingi vimetengenezwa na mikono kwa kutumia shanga za rangi tofauti na zinaing'inizwa kwa kuvutia ili kwa kuvutia wateja wanaopita sokoni.

Tagazo hizi ni za kampuni ya letsgo insurance ikiamasishwa bima ya magari inayoonyesha magari kwenye kioo cha upande cha gari ikisisitiza huduma za haraka, rahisi nafuu na kumwanika pamoja na msaada wa dharura barabarani.

Magari yakiwa yamepangwa kwa mstari mmoja kwenye eneo la maegesho. Magari haya ni ya rangi mbalimbali hasa nyekundu, samawati na kijivu. Mandhari inaonyesha kuwa huenda hili ni eneo la kuuza magari au sehemu ya maegesho ya taasisi kubwa vile.

Duka la M-pesa lenye rangi ya kijani kibichi. Neno M-pesa limeanddikwa kwa maandishi meupe kwenye ukuta. Kuna mtu aliyevaa nguo za bluu akiwa karibu na duka hilo. Chini kuna matope na maji yaliyotuwama ardhini .Inaonekana eneo la biashara baada ya mvua kunyesha.

Kibanda cha kuuza matunda sokoni kuna machungwa, mapera, maembe, ndizi na matunda mengine kwenye meza. Matunda yamepangwa vizuri kwenye kikapuu na kreti kuna pia ndizi zenye rangi ya manajano zikiwa zimetundikwa juu. Hii sehemu ya kawaida ya biashara kwenye soko la mtaa.

Tangazo linayoonyesha offer ya bima ya gari aina ya TPU kutoka kwa Service of insurance agency gharama ni shilingi elfu moja kwa mwezi, au elfu tano kwa mwaka, picha ya gari inaonyesha mfano wa gari linaloweza kwa bima, nambari za mawasiliano zimetolewa kwa wateja waliovutiwa.

Hapa tunaoana marobota ya nguo za mitumba ambazo ziko tayari kuuzwa na kusambazwa. Ndizo hutoka njee ya nchi na kuuzwa katika masoko mbalimbali nchini , biashara hii ya mitumba ni chanzo kikuu cha riziki na ajira ya vijana wengi nchini hasaa vijana.

Watu wakiwa nje karibu na magari, wengi wamekaa juu ya gari jeusi, wengine wamesimama, watoto na watu wazima wanaonekana wakiwa kwenye eneo la nyasi. Nyuma yao kuna miti na gari jeupe pia linaonekana inaonekano kama watu wamekusanyika kwa mapumziko au tukio fulani.

Hiki ni kituo cha mauzo ya maziwa, kinachoitwa Mount Kenya Milk Depot hapa hoteli ya kupata maziwa safi na bidhaa nyingine za maziwa kama mtindi, na siagi, ni sehemu muhimu ya wakazi wanaotafuta maziwa bora kila siku.

Inaonyesha mtaa wa biashara ambapo kuna gari ndogo la mkokoteni linalouza barafu au bidhaa baridi. Limeandikwa farmer's choice na lina mwavuli mkubwa wa buluu kulinda bidhaa dhidi ya jua. Nyuma yake kuna vibanda vya kuuza nguo na magari yaliyopakiwa pembeni ya barabara.

Hii ni leseni ya ushuru wa bidhaa iliyotolewa na mamlaka ya mapato kenya yani KRA.Inadhibitishwa kuwa mlipa ushuru ametambuliwa rasmi kuhusu na ushuru wa bidhaa kwanzia tarehe mlionyeshwa maelezo ya kampuni ya kiwanda pia linaorodheshwa kwa usajili kamili.

kuna magari ya kisasa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo ya maonyesho au la kuuza magari , gari la mbele ni jeupe na lina muundo la kuvutia linaloashiria nguvu wa kasi. Mazingira yanaonekana kuwa ni safi na ya kibiashara.

Sawa hivi basi bima ya taxi ya PSV na ya TPO kwa mwezi moja ni cash elfu tatu mia tano. Unaweza kuongeza hali bima ya mwaka mzima ya five thousands ndani ya siku therathini wasiana na makaya ama imara kwa namba zao za simu.

Mwanamke amesimama mbele ya duka la wakala na wa mpesa wa benki ya equity anonekana akisubiri kuhudumiwa huenda anafanya miamala ya kifedha kama kutoa pesa au kulipia huduma muhimu.

Karakana kubwa ya kutengenezea magari au mabasi. Kuna miili ya mabasi mbalimbali ambayo bado hayajamalizika ikiwa kwenye mstari wa uzalishaji rangi za machungwa na maandisi ya Kichaina yanaashiria kuwa ni sehemu ya kiwanda nchini China .

Hii ni duka la maziwa linaloitwa Yustina Milk . Mlanguni kuna ndoo ya mitungi mbalimbali ya kuhifadhi maziwa. Ndani kuna mtu ameketi karibu na meza. Huku nje kukionekana jiko dogo la mkaa. Duka linaonekana kuwa sehemu ya biashara ndogo ndogo ya jamii.

Tangazo la pima ya nyumba linaloitwa house insurance . Kuna wanaume waliovaa suti akiwa anatabasamu, anayeonekana kuwa wakala wa bima. Huduma zinazotolewa ni pamoja na ukarabati wa ndani, marekebisho ya nje, ujenzi mpya na kandarasi za nyumba. Pia kuna namba za simu za tofauti kampuni.

Mkono wa mtu aliyeshika noti mbalimbali za pesa ya Kenya. Inaonekana kama huyu mtu yuko kwenye shughuli ya kuhesabu au kutoa fedha. Noti hizo ni mpya na za rangi tofauti zikionyesha thamani tofauti za sarafu ya nchi.

Katika soko la wazi ambapo wanawake wamepanga mboga na matunda chini ya kuuza, kuna viazi, nyanya, ndizi, pilipili, hoho na kabichi. Wanunuzi wauzaji wamekaa kusimama wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku. Ni mazingira ya kawaida ya biashara katika jamii nyingi za Kiafrika.

Sehemu ya mbele ya gari ya zamani. Gari ni la rangi ya bluu ya nuru, blue light . Ina maandishi ya thunder bird kwenye upande wa mbele. Inaonekana ni kama gari ya kifahari lilotunzwa vizuri. Gari hili linaweza kuwa la maonyesho au la mtu anayependa magari ya zamani.

Inaonyesha nyumba ndogo ya mfano ikiwa imevalishwa kofia nyekundu za sufu kuonyesha ulinzi na joto. Nitangazo la huduma ya bima ya nyumba kutoka lets go ambapo watoa bima ya mali, ajali binafsi, vitu vya dhamani na upanuzi wa huduma nyingine, umuhimu wa familia na mali zako.